Hili ni jengo la kanisa linalo na msalaba juu yake na maandishi, "COME DISCOVER BIBLE WITH MINISTRIES MOMBASA PENTECOSTAL CHURCH," lililopakwa rangi nyeupe, kahawia na nyaya za stima na mawingu samawati, magari yaliyoegezwa kando yake.

Picha hii inaonyesha aliyekuwa rais wa nne wa taifa la Kenya Uhuru Muigai Kenyatta akiwa amevalia tai nyekundu, shati jeupe na suti na aliyekuwa gavana wa gatuzi la Nairobi Evans Kidero amevalia miwani. Nyuma yake mlinzi wa rais.

Katika ibada ya kanisa waimbaji waliosimama, meza, mhubiri aliyevalia nguo nyeupe, kitamba mkononi na kipaza sauti waumini wameketi kwenye viti, mkeka mwekundu, maua.

Nembo ya mizani na ya ishara ya haki ya rangi ya njano ya maandishi Judiciary Republic of Kenya . Jaji mkuu akiwa amevalia nguo zake rasmi ya rangi nyeupe, nyeusi, nyekundu na kipaza sauti akiwa na nyuso ya tabasamu.

Bustani ya maombezi, jengo lililoezekwa kwa mabati, sanamu ya umbo la kike, msalaba, maua yaliyopandwa kwenye nyungu, ukuta, miti, viti vya mawe.

Juu ya meza kuna kikombe kidogo cha chai, sahani nne nyeupe, viti vitatu na mbao, mtu aliyesimama atakitazama bahari. Kuna miti, kuna maua, ukuta, paa ya makuti, madirisha.

Jengo hili ni kanisa linaloitwa Mombasa Pentecostal Church. Kuna maandishi, "MPC 2011, Come shape your destiny every Sunday at 9:00 am." Mbele yake kuna magari yaliyoegezwa, lingine jeusi lililopambwa kwa maua. Kuna nyaya za stima.

Hiki ni kituo cha Huduma Centre, kinachotoa huduma kwa watu. Aliyesimama mbele kashika kitabu, kanyoosha mkono ishara ya kuhutubia. Walioketi wamevalia nguo nyeusi, nyeupe, simu mkononi. Kuna afisa wa polisi kwenye sare zake rasmi, maandishi ukutani, kuna viti vyeusi, na pia tarakilishi.

Shamba ina mimea, maua, miti, mawe, ukuta, barabara, jengo yenye paa la mabati, maandishi, " River excursion, kite surfing, wave surfing ."

Kwenye bahari hili, kuna feri tatu zilizopakwa rangi ya samawati. Zinasafirisha abiria kuwavukisha ng'ambo ya pili. Kuna miti, minara ya mawasiliano, bango lenye picha ya mama na mtoto, mawingu, nyaya za stima.

Huu ni ukuta uliobomoka ukapakwa rangi nyeupe na samawati unaotaka kutengezwa sasa. Ilani ilioandikwa, "CAUTION AREA UNDER CONSTRUCTION KEEP OUT."

Huu ni mchezo wa mipiwa wa miguu. Wachezaji waliovalia sare zao za kijani kibichi na nyeupe na mishororo ya samawati, miguuni pao wana viatu vya rangi ya njano, nyekundu. Mashabiki walioketi wengine wamesimama kushangilia timu zao.

Kusanyiko hili ni la waumini wa dini ya kiislamu, waliovalia kanzu na kofia zao. Wameshikana mikono wakiinua juu, ikionekana wenye nyuso wenye tabasamu na furaha. Kuna majengo yaliyowekwa vitambara vyenye rangi tofauti tofauti na bendera zilizoinuliwa juu za kijani kibichi.

Hili ni gari aina ya trailer likiwa limebeba mashini lenye rangi samawati na bango lenye maandishi, SIMPET HEAVY LIFT . Gari lenyewe lina maandishi, AMFICON . Kuna miti, kuna barabara.

Hili ni kanisa la Jeshi la Wokovu, waumini wamesimama wakiwa na furaha, mmoja ameshika kikombe, wengine wamevalia nguo nyeupe. Kwenye ukuta maandishi, "The Army, One Mission, Salvation Army, Mombasa", kuna bendera. Kuna yule aliye na matari mkononi.

Gari hili ni aina ya basi lenye rangi ya kijani na maandishi, "Cool, Dash Dera, In God We Trust". Kwenye lami, kivuli cha mpiga picha na miti, mawingu ya samawati, ukuta wa mawe uliopakwa rangi nyeupe.

Katika makaburi haya kuna jengo lililojengwa kwa mawe, likaezekwa kwa makuti, juu yake msalaba, ukuta mweupe, miti, nyasi, mchanga, barabara iliyotengenezwa, mawingu meupe na samawati, na lango.

Msikiti wa Masjidul Khairat, mbele yake pamegezwa baiskeli na gari nyeupe. Kwenye mlango kuna maandishi ya kiarabu, na mtu aliyevalia kofia, kanzu, simu mkononi. Pembeni pana mtungi wa kunawa mikono.

Ufuoni humu, kuna jengo lililoezekwa kwa makuti, mlango wa mbao na mabati, ujumbe kwenye kuta unaosema, "Lucy Adorable Massage, specialized in all types of massages, telephone number, 0738650602." Kuna miti na mawingu.

Leopard Beach Resort. Kuna bahari, mawingu meupe, kijivu na samawati, kuna ufuo, kuna milima, kuna mawe, miti, majengo yaliyoezekwa kwa paa za makuti. Kuna lango.

Kwenye bahari hili kuna merikebu mbili, moja nyeupe yenye maandishi ya samawati, "Tropical Watersports". Mtu mmoja aliyesimama ndani ya maji. Kuna mawingu yenye rangi ya samawati na kijivu.

Barabara ya lami na ya mchanga, maua, nyasi, mtaro, nguzo ya nyaya ya umeme, mawe. Maandishi ya makaribisho, "Jesus Celebration Centre, Bamburi. Lighthouse of Africa, Karibuni, Bienvenue, Welcome", miti, mawingu meupe ya samawati.

Kwenye barabara hili kuna nguzo ya nyaya za umeme, maduka, gari aina ya basi lenye rangi ya kijani kibichi, watu waliosimama kwenye mlango, kuna biwi la taka la samawati.

Katika ufuo huu wa bahari kuna ferry mbili zilizopakwa rangi ya samawati. Zimetia nanga zikisubiri abiria kuwabeba kuwavukisha ng'ambo ya pili. Kuna vifaa vya mawasiliano. Kuna miti. Kuna majengo.

Kwenye barabara hii ya mji kuna magari yaliyoegezwa pande zote mbili. Katikati kuna tuktuk yenye rangi ya njano. Kuna majengo ya ghorofa, nyaya na nguzo za umeme. Kuna mawingu ya samawati na meupe. Kuna miti.

Kwenye afisi ya Huduma Centre, kuna binti aliyesimama amevalia nguo nyeusi, saa mkononi. Kuna wale walioketi, mama aliyempakata mtoto mkononi. Kuna maandishi kwenye ukuta, "Birth and Death Certificate." Kuna tarakilishi, kuna meza, kuna viti.

Hawa ni wanawake wa dini ya kiislamu, wamevalia buibui zao na hijabu zenye rangi nyeusi, wamefunika sehemu zote za mwili, ila tuu macho na nyusi zao ndizo ziko nje.

Jengo la ghorofa lililopakwa rangi ya cream lenye maandishi guest motel . Nyuma yake kuna mlima, na msitu wa miti. Kuna magari yaliyoegezwa barabarani, maandishi, Hotel, Voi Meat.

Hili ni boma lenye nyumba moja iliyojengwa kwa udongo ikaezekwa kupitia makuti na dirisha, nyasi, miti. Mama aliyejifunga leso kiunoni lenye rangi ya samawati na nyekundu. Begani mwake amebeba jembe.

Picha hii inaonyesha aliyekuwa rais wa nne wa taifa la Kenya mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta pamoja na aliyekuwa jaji wa mahakama kuu amevalia sare rasmi ya rangi nyeupe, nyekundu, nyeusi, kofia kichwani na miwani.

Ndege lenye rangi nyeupe na nyekundu limesimama. Abiria wa kizungu wanashuka, wakiwa wamebeba mikoba zao mikononi. Wamevalia nguo zenye rangi tofauti tofauti, kuna yule aliyeshika simu mkononi akimpiga mwenzake picha. Kuna gari, kuna miti, mawingu meupe na samawati kuna dirisha la kioo.

Feri iko bandarini, inasubiri watu waabiri. Kuna bendera ya Kenya, mitambo ya mawasiliano, miti, majengo, mtu anayetembea akiwa amevaa barakoa, wanaoendesha pikipiki wamevaa kofia zao, wamebeba abiria pamoja na mizigo zao tayari kuingia kwenye feri.

Gari hili ni aina ya trela, hutumika kubeba mizigo mizito , nambari yake ya usajili, ZF 1706 yenye maandishi "SG SIMPET GLOBAL LOGISTICS, WIDE LOAD".

Watu waliosimama wamevalia nguo yenye rangi ya samawati, nyeusi, shati meupe pamoja na tai. Kuna wale walioketi, kuna mlango, kuna maandishi ukutani, Huduma Kenya.

Kuna nyumba tatu, mbili zilizojengwa kwa mawe, moja iliyojengwa kwa udongo, zikaezekwa kwa mabati. Kuna nyasi, kuna miti, kuna maua. Watu wawili, wa kike aliyejifunga shuka kwenye kiuno na sketi, mwanaume kaweka shuka ya samawati shingoni, na longi ya rangi ya chungwa.

Hawa ni waumini kanisani, kuna wale wameketi na wale wamesimama mbele ya mchungaji wao Askofu, aliyevalia vazi lenye rangi ya kijani na nyeupe. Kichwani mwake pana kofia, ameshika karatasi mkononi. Nyuma yake, kuna alama ya misalaba.

Hili ni kanisa lenye paa ya mabati, kuna madirisha matatu, maandishi, "Friends Church, Quaker". Kuna ukuta uliopakwa rangi nyeupe na samawati, mchoro wa Biblia, maandishi ya rangi ya samawati na nyekundu, kuna nyasi.

Ufuo wa bahari una mchanga, neti ya kuchezea mpira wa voliboli, kuna nyasi, kuna miti na milima, mawe, watu watatu — mmoja kaketi, wawili kasimama, mmoja kavalia nguo ya rangi ya waridi, mwingine samawati. Kuna mawingu rangi ya kijivu.

Kwenye ufuo huu wa bahari, kuna watu wanaouza bidhaa kama vile viatu, mabuyu, peremende, soda, madafu. Kuna miavuli, viti vya rangi ya samawati, kuna mashua ndani ya maji, watu wanaoogelea, kuna yule aliyeinama akiwa amevalia nguo nyeupe.

Hili ni soko linalopatikana kando ya barabara, linauza bidhaa kama vile viti vya mbao, mikeka, uteo, vikapu, meza, kuna miti, kuna mchanga, kuna kioo cha gari.

Kwenye ufuo huu wa bahari kuna merikebu iliyopenduliwa yenye maandishi MV Sunshine . Mtu aliyesimama amevalia kofia, shati ya samawati, mkononi mwake amebeba mizigo. Kuna miti mawingu, vibanda vilivyoezekwa kwa makuti.

Hii ni bango na maandishi ya kanisa lililopeana orodha, "A.C.K Mombasa Lumuru Cathedral, 7:00am English Service, 9:00am Swahili Service, 11:00am English Service, Youths Service 6:00pm ,Evening Song Service in English."

Hapa ni mahali pa kupewa taarifa. Kuna meza yenye maandishi, "Info Desk". Watu walioketi, mmoja kavalia nguo za waridi, kofia, shati, suruali lake, bango kwenye mkono, kwengine kuna kitabu, simu mkononi, chupa nyeupe kwenye meza, miti, paa la mabati.

Kwenye bustani hili, kuna miti, nyasi, majani, mchoro wa kasa na maandishi "Diamond Leisure Beach and Golf Resort. Sea Turtle Nest, Relocation Site in conjunction with Diani Turtle Watch"

Picha hii inaashiria machweo kuna jua linalochomoza katika upeo lina mwanga, rangi ya njano na chungwa kuna watu waliosimama katika ufuo wa bahari, kuna miti.

Feri limefika katika ukingo wa bahari, watu wanashuka baadhi yao wamebeba mizigo yao, kuna magari, wengine wanasubiri kuabiri, maji, miti, majengo, mawingu ya samawati na meupe, nyasi.

Kituo cha mafuta cha Rubis, magari, ukuta wa mawe, mchanga, taa, miti, nyasi, nyumba za ghorofa, mawingu.

Bango lenye rangi ya kijani kibichi, maandishi meupe Huduma Centre, binti aliyevalia sare nyeupe na michoro miekundu, watu walioketi katika viti na meza na tarakilishi.

Hawa ni wanariadha wa taifa la Kenya wakiwa wamevalia sare zao rasmi wenye rangi nyeupe na maandishi mekundu na herufi zikiandikwa katika rangi nyeusi. Kuna bendera ya Kenya pande wa kushoto na jina Kenya katikati. Kuna viti vya watu kukalia.

Hili ni jengo la msikiti lililopakwa rangi nyeupe na ya kijani. Kuna madirisha, milango, tanki jeusi, miti, nyasi, mgomba wa ndizi, mawingu na nyaya ya stima.

Hiki ni kituo cha usafiri cha pikipiki, almaarufu bodaboda. Mtu aliyekalia juu yake amevalia kofia nyekundu na mavazi lenye maandishi, "Ni jukumu letu kukomesha Covid-19. It is up to us".

Kioo cha gari, barabara , maua, nyasi, ua la kijani kibichi , miti, jengo lenye paa nyekundu, maandishi, utaani,

Hapa ni barabarani, kuna magari, nyasi, mchanga, miti, mawingu meupe na samawati, nyaya za umeme, taa, maandishi yanayosema, Solomons Pool Chemical Store na Bush Dwellers Safaris.

Hiki ni kidimbwi cha maji ya kuogelea yenye rangi ya samawati, kuna viti, maua, nyasi, miti, taa iliyozungukwa na nyaya.

Kuna watu walioinua mikono wakiwa na nyuso yenye tabasamu wakiwa wamevalia nguo rangi nyeusi na nyeupe, maua mkononi. Kuna bango, mtu aliyebeba mpira wa rugi mkononi na bendera ya taifa la Kenya.

Picha hii imepigwa kutoka juu angani. Inaonyesha barabara, milima, misitu, majengo mbalimbali yenye paa ya kahawia na samawati, kuna magari.

Hili ni bustani, kuna nyasi, maua, miti, mchoro wa kasa na maandishi, "Diamond Leisure Beach and Golf Resort Sea Turtle Nest Relocation Site in Conjunction with Diani Turtle Watch."

Huu ni mchezo wa vikapu wa kina dada wakiwa wamevalia sare zao rangi ya samawati na nyeupe miongoni mwao kuna viatu vya samawati na nyekundu na nyeusi, pembeni kuna mashabiki walioketi wengine wamesimama, ukuta uliopakwa rangi ya kijani.

Kichaka chenye majani mabichi. Kuna kidimbwi, kuna miti ya minazi, kuna bahari kwa umbali, kuna ufuo, kuna viti vya watu kukalia, kuna kivuli kilichotengezwa kupitia makuti.

Kuna maandishi National Museums of Kenya, Lamu Museums, Swahili. Nyasi na miti, mlango, kuta weupe, nyororo mbili.

Hapa ni baharini. Kuna mchanga. Kuna watu walioketi kwenye merikebu, wenye rangi ya samawati na wale wamesimama, wakiwa wamevalia nguo za rangi ya chungwa, mawingu, wenye rangi ya kijivu.

Ufuo wa bahari, kuna mtu anayetembea amevalia nguo rangi ya samawati na suruali fupi. Kuna majengo yaliyoezekwa kwa makuti, miti mawingu, bango lenye maandishi, Dolphin Trip Office.

Kuna watu walioketi kwenye viti vya samawati. Kwenye meza, kuna tarakilishi, chini yake mkoba mweusi. Kuna nyasi, maandishi (police abstract, DCI ,good conduct),kina mama waliopiga foleni na magari mawili moja jeupe lingine jeusi.

Hawa ni waumini wa kanisa la jeshi la wokovu, wakiwa kwenye gwaride, bendera wameziinua ,wamevalia sare nyeupe nyingine nyekundu, kuna ua ,majani mabichi, kuna kiwanja kuna miti.

Huu ni mkutano wa wanasiasa walioinua mabango ya jina, "Kalonzo". Na watu waliovalia nguo za samawati na kofia, kanzu, wameshika barakoa, begi mkononi na maua, miti.

Hapa ni bandarini na meli iliyobeba watu, wengine wako nje wameketi, kusimama, makamba, kuna nyasi na maji, kuna merikebu, kuna miti, kuna mawingu, kuna majengo.

Kuna gitaa tatu zilizoangikwa kwenye ukuta, mbili nyeusi, moja ya rangi ya creamy na moja ilioegemea kwenye ukuta. Kuna mkono wa mtu, shati nyeupe na ukuta wa creamy .

Hapa ni kanisani, kuna watu wamesimama wale wamevalia nguo rangi ya samawati, na yule aliyeshikilia kipaza sauti kitambaa mkononi shati nyeupe na long'i kijivu. Kuna ua, kuna mkeka mwekundu Kuna spika na pia sakafu ya rangi ya krimi.

Mashabiki wakiwa wameketi, wengine wamesimama na nguo zenye rangi tofauti. Wachezaji na sare nyekundu, kaptula nyeusi, sokisi, viatu, mpira, mawingu yenye rangi ya samawati, uwanja, nyasi, ukuta wa mabati, bendera.

Hapa ni ufuo wa bahari. Kuna miti , kuna mawingu, kuna kibanda, bango lenye mchoro wa sharubati, majani, samaki na lenye maandishi, COPACABANA BEACH BAR & RESTARANT CELEBRATING BIRTHDAYS, WEDDING PARTIES .

Michoro wa njiwa ukiwa na ukanda mdomoni maandishi yanayosema Nyali Baptist Church the sanctuary was officially opened by Abednego and Elizabeth Ongoma founder elders 11th June 2027 ikiwa umetndikwa kwenye ukuta.

Wamama wawili waliosimama karibu na lango lililofunguka, wazee walioketi chini, mawingu meupe na rangi samawati. Jengo lililoandikwa Isilimia College, lingine lenye paa la mabati, miti, ua la kijani kibichi.

Mchanga wa ufuo wa bahari, kuna fito zilizopigwa kwa msumari kutengeza kitanda, kuna foronya nyeupe, kuna mbao, kuna merikebu na kamba mbili moja nyekundu, kuna karatasi samawati.

Jengo lenye ukuta za mawe zilizochakaa na kipaza sauti na miti na mikeka miwili moja rangi ya kahawia na ingine rangi ya kijani kibichi kuna paa nyekundu, na sakafu, simiti.

Haya ni majengo ya kale, yalioezekwa kwa makuti, mengine kwa mabati. Kuna maua rangi ya waridi, miti, ghorofa, kuna mawingu ya samawati na nyeupe.

Hapa ni bandarini, kuna bahari, feri tatu, moja kubwa, mbili ndogo zote zikiwa zimeabiriwa na abiria kuna nyaya za umeme na kwa umbali kuna majengo kadhaa wa kadhaa.

Hapa ni bandarini, kuna bahari yenye maji rangi ya samawati, feri mbili zilizoabiriwa na watu wanaovuka ng'ambo ya pili pamoja na magari, kuna minara ya mawasiliano, miti, mawingu, majengo na nyumba.

Hapa ni barabarani, kuna magari matatu, moja aina ya Nisani nyingine tuktuk yenye rangi nyekundu na njano, hili sajili lake ikiwa KTWB 641K. Maandishi, GT Mombasa.

Hapa ni baharini, kuna maji, kuna miti, merikebu iliyobeba watu wa Kizungu walioinama kuchungulia. Wamevalia nguo rangi ya njano, kijani, nyeusi, kofia na kuna mmoja aliyesimama.

Uwanja wa ndege zilizo egezwa kuna nyumba tatu zenye paa rangi tofauti mawingu meupe na samawati miti barabara ya lami.

Bustani hili lina nyasi, miti, maua, kuta uliopakwa rangi nyeupe, barabara ya mawe, taa kwenye kiango, mfereji wa maji.

Hapa ni barabarani. Kuna gari jeupe yenye namba ya usajili KDS 893D, na tuktuk ya njano. Kuna mbuzi wawili, mmoja aliyeshikwa pembe na mtu aliyevalia kofia nyeusi, kuna yule aliyevalia kanzu na kofia, watu wakitazama, mama aliyevaa buibui akiwa amebeba kitambaa cheupe mkononi.

Mskiti ulio na madirisha matano, mlango pana, mtu aliyevalia kanzu nyeupe na kofia, kuna taa, kuna miti yenye rangi ya kijani kibichi, nyaya za umeme.

Hapa ni mahali pa kuswali pa Waislamu pa kiume, maandishi kwenye mlango, "Male Muslim Prayer Room Exit", mtu aliyechorwa akiwa amepiga magoti, kuna bango lililoandikwa, "Exit", kuna maua.

Majengo meupe lingine lenye paa ya kijani, watu waliyovalia sare nyeupe, spika, kipazasauti, kuna miti, kuna udongo.

Standi ya gari la moshi, kuna banda lenye paa ya rangi la chungwa na taa na mnara wa mawasiliano, kuna watu, kuna sakafu, simiti.

Ukuta uliyochorwa na rangi samawati, manjano, mlango uliyopakwa rangi ya kahawia, sakafu rangi nyekundu na kamba, maua.

Hili ni jengo la kanisa, na misalaba miwili juu yake, na madirisha, milango, ngazi ya kupandia iliyopakwa rangi ya kijani na kahawia, kuna miti, kuna maua, kuna barabara, kuna taa kwenye viangu.

Huu ni uwanja wa ndege wenye rangi nyekundu na nyeupe, maandishi BYJXC, kuna mlango, jengo lenye madirisha mengi, magurudumu, kuna mnara.

Hapa ni msikitini na mtu amepiga magoti kusujudu, kueza kusali na nguzo mbili, viti vyenye rangi ya samawati na madirisha. Kuna sakafu ya rangi ya kijivu.

Huu ni ufuo wa bahari, kuna maji, mchanga, mawingu yenye rangi ya kijivu samawati, 𝑘una majengo, kuna miti, kuna kilima kilichomea juu yake, majani yenye rangi ya kijani kibichi.

Hili ni eneo la kujivinjari na bango lenye maandishi kwaheri diani mawingu meupe na samawati nyasi, barabara, dirisha, paa, nyumba.

Mchanga wa ufuo wa bahari, kuna miti, kuna bango jeupe, neti ya mpira voliboli, kuna watu, bahari, na minazi na jengo la makuti.

Hapa ni katika mahakama kuu ya Kenya na jaji mkuu na sare zake rasmi Martha Koome na rais wa taifa la kenya Wiliam Samoei Ruto na walinzi wake wakifuatana pamoja .

Huu ni ufuo wa bahari, kuna mchanga, maji na mawingu yenye rangi ya samawati, kuna kisiki, kuna watu kadhaa wa kadhaa wanaoogelea.

Hapa ni uwanja wa ndege la abiria, lenye rangi nyeupe na nyekundu. Kuna watu wawili, mmoja ameketi kwenye tractor , mwengine amesimama. Kuna miti, kuna nyasi, kuna madirisha.

Kioo, mchanga, nyasi, viti, meza, vikapu, kibanda, mabati, nyumba, miti, maua, kamba, mawingu.

Mzigo unaopakiwa juu ya trailer unanguzo za nyaya za umeme na watu waliovalia nguo za rangi ya samawati. Kuna gari jeupe na bango na miti kuna mchanga rangi ya kahawia.

Msikiti iliyopakwa rangi ya kijani kibichi na nyeupe maandishi kwenye ukuta na nyasi na mtu aliyejeti kwenye pikipiki na jengo iliyozeeka kwa mabati na nyaya za stima.

Barabara ya lami, maandishi Huduma center, alama ya 𝑟𝑒𝑙𝑖, Mombasa ,gari jeupe, tuktuku lenye rangi samawati, kijistari cha manjano na mtu akiwa ameketi ndani, na ua, na paa jekundu.

Lami, nyasi, mtaro, tuktuk, rangi ya samawati,l ori, mtu, pikipiki, mabasi matatu yaliyoandikwa Cool na Rubis na ukuta wa rangi ya krimi .

Hapa ni msikitini watu wameketi kusikiza hotuba na kuswali kuna wale waliovalia kofia wengine kanzu nyeupe mbele yao kasimama imam, kuna madirisha na malango kuta uliyopakwa rangi tofauti tofauti.

Watu wameketi katika ukumbi wa kanisa kwenye viti vya rangi ya kijani. Wamevalia nguo nyekundu, nyeupe, samawati, viatu miguuni, maandishi ukutani Mavuno Church, madirisha, taa zinazoning'inia.

Kuna njengo la gorofa lilipakwa rangi ya krimu, mabendera watu waliovalia nguo ya rangi ya mnjano na nyeusi na maua na madirisha kuna milango.

Mchanga wa bahari, kuna mawingu yenye rangi nyeupe na samawati na bendera nyekundu. Kuna neti yacs voliboli , kuna banda la makuti, na viti, minazi.

Sakafu ya simiti, mawe, mchanga, nyasi, maua, miti, makuti, madirisha mawili, mlango, ukuta mweupe.

Mchanga wa ufuo wa bahari kuna mtu aliyevalia nguo nyeusi, kuna maji ya rangi ya kijivu, mawingu ya rangi ya kijivu na nyeupe, kuna mashua.

Bango lenye rangi ya hudhurungi na maandishi meupe ''KRAPF MEMORIAL MUSEUM, RABAI OPEN DAILY 8:00AM-6:00PM, 500M'', miti, nyasi, na barabara.

Tuktuk moja yenye rangi ya samawati, ingine rangi ya njano, yenye sajili KTWB 781z maandishi yake babylon na lami. Kuna majengo, madirisha, malango.

Magurudumu meusi ya gari, kiti chenye rangi ya hudhurungi, watu watatu wakiwa wamesimama, wawili karibu na kinu, mmoja ameshika mchi mkonono, kamba ya kuanikia nguo, nyumba yenye paa la mabati, besheni, nyasi, jiwe, miti, mawingu.

Mchanga wa ufuo wa bahari, miti, minazi, ngamia, watu watatu wanatembea, wawili wamebebwa juu ya mgongo wa ngamia, nyayo za miguu.

Hapa ni katika makavazi ya kitaifa. Kuna pembe iliyochakaa, pingu nyeusi, kuna nambari moja na mbili, karatasi jeupe lenye maandishi meusi yasiyoweza kusomeka.

Hapa ni bandarini, kuna maji ya rangi ya kijivu, meli iliopakia mizigo ya rangi nyekundu, chungwa, waridi, vyuma vilivyopakwa rangi ya kijani kibichi, maandishi.

Kuta wa mawe yenye rangi ya kijivu na miti. Kuna paa lenye rangi ya kahawia, madirisha na kitambaa rangi ya samawati. Kuta, mawingu rangi ya samawati na nyeupe. Kuna mikeka mitatu, moja iliyokunjwa.

Hapa ni penye kituo cha basi lililoandikwa MODERN COAST. Gari lenyewe lenye usajili T 246 DKE. Pembeni upande wa kushoto kuna miti, nyumba iliyoezekwa kwa mabati. Upande wa kulia kuna watu waliosimama, kuna mawingu meupe na rangi ya samawati.

Hapa ni ufuoni mwa bahari kuna miti na mchanga, kuna kibanda kilichoezekwa kwa makuti. Kuna bango lenye maandishi, Dolphin, na nambari 254 717 558281.

Huu ni uwanja wa kuchezea mpira. Wachezaji waliovalia sare zenye rangi tofauti za kijani na chunga, sokisi za njano, viatu vyekundu, vyeusi, vyeupe, samawati, mtu aliyeketi kwenye ukuta na bendera mkononi, mashabiki wengine wakiwa wameketi kwenye viti vyao, kuna mawingu ya samawati na meupe na nyasi.

Hapa ni kwenye bustani. Kuna bendera, mlingoti, nyororo, maandishi, "J Shree Ram", 𝑘una bahari, kuna maua, kuna miti, kuna nyasi, mawingu rangi ya samawati.

Hapa ni katika ukingo wa bahari, kuna watu, waafrika kwa wazungu waliobeba begi kwenye migongo, mwanamme amebeba mtoto na washua, kuna mtu ndani ya maji, kuna miti.

Hapa ni kituo cha huduma center. Kwenye ukuta kuna maandishi kuendeleza huduma bora, uwezo funds services, SHA services, NSSF services. Kuna watu walioketi mbele yao kuna tarakilishi, meza, chupa ya maji.

Hapa ni katika kidimbwi cha maji ya kuogelea. Kuna mtu aliyesimama, nyumba yenye paa ya makuti, kuna miti. Kuna maandishi yanayosema, "Swimming Pool Chlorine Test, Morning Chlorine pH, Afternoon Chlorine pH, Swimming Pool Information".

Huu ni ufuo wa bahari. Kuna mchanga, nyayo za miguu, kuna maji rangi ya kijivu na merikebu ndani mwake, mawingu rangi ya kijivu. Kuna jua linalochomoza katika upeo.

Hapa ni katika ufuo wa bahari, mawingu meupe na samawati, watu waliosimama wenye kunyoosha mikono, shika simu mkononi ,viatu, amevalia rinda za aina tofauti na maandishi, "Connect Safaris".

Hapa ni kanisani, kuna waumini waliosimama kuweza kusali, wamevalia nguo rangi tofauti tofauti, nyeupe, samawati, nyekundu, zambarau. Kuna nguzo zilizoshikilia paa, taa zinazoning'inia.

Gari aina la basi yenye maandishi 'Cool Coaches, Silent Night Rubis'. Lori nyeupe, milingoti ya nyaya za stima, mawingu ya rangi ya samawati na meupe. Kuna miti.

Hili ni jengo lililojengwa kwa mawe, likapakwa rangi ya crimi na na nyeupe kuna madirisha manne, milango, maua na nyasi, miti ya minazi, mawingu ya samawati.

Mchanga ufuo wa bahari, kuna mashua, kuna bango lenye maandishi, kuna viti viwili; kimoja cheupe, ingine yenye rangi ya samawati, kuna nyasi, kuna miti, kuna maua.

Huu ni ufuo wa bahari. Kuna mchanga, kuna maji, kuna merikebu, kuna mawingu rangi ya kijivu. Watu wawili, mmoja akiwa amevalia nguo rangi ya samawati, mwingine kijani kibichi, na sepetua mkononi.

Hapa ni barabarani. Kuna magari matatu, mawili meupe moja jekundu na watu waliosimama, mmoja amevalia kofia nyeusi na shati nyeusi. Jengo lililopakwa rangi nyeupe na miti, nyaya ya stima.

Watu wanne waliovalia nguo rangi tofauti samawati, kaptura nyeupe, begi kwenye shingo, simu mkononi, kofia, maandishi "Lamu Museum," ukuta, rangi ya krimi.

Hapa kuna picha iliyotundikwa kwenye ukuta mweusi, penye mchoro wa mwanamke wa Kihindi aliye na nywele ndefu. Kuna nyoka mweusi, kuna sakafu ya mawe iliyochakaa, kuna nyumba ya konokono.

Hapa ni bandarini. Kuna maji, feri zilizobeba watu na magari kuwavukisha ng'ambo ya pili. Kuna majengo yenye orofa, kuna miti, kuna bendera juu ya jengo.

Hapa ni katika ufuo wa bahari. Kuna maji, mchanga, merikebu iliyoharibika yenye maandishi; MV Dushit, na mchoro wa bendera ya taifa la Kenya. Kuna nyasi, kuna miti, kuna kibanda.

Hili ni pango, kuta zake rangi ya kahawia. Chungu kinachoning'inia, mkuki uliochomwa kwenye mchanga, kitambaa cha waridi na maandishi meupe, jiwe nyeusi lililotiwa majani na kuzungushwa maua rangi waridi na njano.

Huu ni ufuo wa bahari, kuna mchanga, maji, mawingu, miti, bendera, mlingoti, vibanda vilivyoezekwa kwa makuti. Watu watatu waliosimama, mmoja amejifunga shuka lekundu kiunoni, begani mwake samawati, mbele yake kuna kijiti.

Hapa ni katika ufuo wa bahari. Kuna mama aliyeketi akiwa amejifunga kitambaa kichwani. Kuna ngamia anayevutwa na mtu aliyevalia vazi jekundu na yule aliyebeba madafu mawili mkononi na mwingine amevalia kofia.

Hapa ni bandareni panapopakiwa shehena, kuna krene inayoinua gari juu na watu watatu waliovaa kofia nyeupe, wawili kavalia nguo rangi ya chungwa, mmoja kavalia longi nyeusi, kuna mnara wa taa uliopakwa rangi nyekundu na nyeupe mwaingu.

Hawa ni wachezaji wa kike wa mpira wa vikapu wakawa wamevalia sare za samawati na maandishi meupe na nyekundu, na rangi za njano. Mmoja akiwa na mpira kwenye mkono wake, mwingine akiwa ameinua mikono juu. Mashabiki walioketi kutazama mchezo huu.

Kuna magari meupe, majengo yaliyopakwa rangi nyekundu, kuna milima, kuna mawingu meupe na rangi ya samawati, kuna miti,

Huu ni ufuo wa bahari, una mchanga mweupe na nyayo za miguu, kuna mtu, kuna mawingu ya rangi ya samawati na nyeupe, kuna maji kwa umbali.

Hapa kuna maandishi Fawaz Stampid Diamonds Leisure Beach and Golf Resort Sea Turtleness Relocation Site in Conjunction with Diani Turtle Watch, kuna miti, kuna nyasi, kuna mchanga.

Hapa ni baharini, kuna merikebu iliyong'oa nanga, ndani mwake kuna watu waliovalia nguo rangi ya kawahiya, njano, samawati, wakiwa na mizigo zao, maandishi, "Mlima House". Kuna bendera, kuna miti, kuna nyumba, mawingu ya samawati na meupe.

Gari aina ya trela lenye namba ya usajili KTL 336M, lenye maandishi, "WWW.SIMPETCARGO.COM, SIMPET", mawingu, nyasi , nyaya za stima barabara, mabati.

Ufuo wa bahari mchanga mweupe, mtu aliyevalia nguo ya samawati na nyekundu, mawingu ya rangi ya 𝑘𝑖𝑗𝑖𝑣𝑢, nyeupe na samawati 𝑘una miti, kuna mlingoti ulio na bendera juu yake, kuna maji.

Hawa ni mashabiki wa timu ya mpira ya miguu Gor Mahia nchini Kenya. Wamevalia sare zao rasmi za kijani kibichi, kofia, miwani, vuvuzela, wamebeba mikoba zao, kuna miti.

Kuna picha ya mtu wa kiume, aliyevalia koti la samawati, shati jeupe, tai nyekundu, saa mkononi na pete ya maandishi, Happy Idd-Ul-Azha Celebration, Wishing our Muslim Brothers and Sisters Peace and Harmony as They Celebrate the Sacrifice of Idd-Ul-Azha, May Allah Accept All your Dua, Kipchumba Murkomen, Senator Elgeyo Marakwet.

Huu ni uwanja wa ndege waabiria, na moja linalotiwa mafuta, kuna tractor , kuna gari la aina ya Nisani, jengo lililoezekwa mabati kisha kupakwa rangi ya samawati, watu waliovalia nguo zenye rangi ya kijani, kuna kivukio cha kuingia kwenye ndege.

Hii ni barabara ya lami iliyogawanywa ns ukuta wa mawe. Kuna gari, kando kando kuna milingoti ya taa iliyopakwa rangi ya samawati, kuna nyasi, kuna maji, kuna miti, na kuna vilima.

Mashabiki wamevalia sare zao, nyekundu, nyeupe yenye maandishi Kenya. Kwenye nyuso zao wamechora bendera ya taifa la Kenya, wamevalia miwani, wameshika simu mkononi.

Mtu aliyevalia kanzu nyeupe na kofia, ukuta uliopakwa rangi ya krimi na nyeupe, madirisha mawili, mkeka ya rangi nyeupe na samawati.

Daraja hili hutumika na magari na watu kuvuka ng'ambo ya pili. Kuna majengo ya ghorofa, kuna bango lililo na mchoro wa mwanamke, minara ya stima, bendera, mawingu meupe na samawati.

Watu wamesimama wakisali, wamevalia kofia, kanzu, koti na mikeka na viatu na nyasi na miti, kuna jengo.

Hawa ni wachezaji wa mpira waliovalia sare zao rangi ya kijani kibichi, sokisi za manjano, viatu vyeusi, viatu vyeupe, mashabiki, bango ni lekundu lenye maandishi meupe, kuna nyasi, goli na neti.

Huu ni mchezo wa voliboli, wa kina dada waliovalia sare nyeupe na za kijani, wameinua mikono yao juu iliyofungwa na vitambaa vyeusi. Mpira uko hewani, kuna mashabiki walioketi kuweza kutazama mchezo huu. Kuna neti.

Hapa kuna maandishi kwenye kipande cha jiwe ya Kiarabu, ya Kiingereza yanayosema, "Embedded in the coral stone in the year 1700, page of the holy Quran from Surat Tai Bakara verse 194 to 196. The coral stone signifies the material used to build this mosque ."

Kuna watu. Mmoja aliyevalia shati ya kijani kibichi, mikononi mwake amebeba mzigo mweupe, longi ya beji . Aliye nyuma yake mvalia shati nyeusi, ukuta ya rangi ya crimi , lango la kijani kibichi, gari jeupe. Lori.

Hapa ni msikitini. Watu wameketi kwenye mkeka mwekundu. Mmoja anasoma kitabu. Kuta zimepakwa rangi nyeupe na ya kijani kibichi. Vitabu, kuna malango mawili, na kuna kiti.

Mlango wa mbao uliorebeshwa vizuri na kupakwa rangi ya kahawia juu yake maandishi ya kiarabu .Upande wa kulia na kushoto kuna vigango vya taa, chini yake kuna mkono na mguu wa mtu, kuta zake rangi nyeupe.

Hili ni gari aina ya trela lenye rangi ya samawati, namba ya usajili KDB 974M, yenye maandishi, "Wideload". Kuna miti na ukuta wa mawe, mawingu, barabara ya lami.

Kuna bahari, watu walioabiri mashua kadha wa kadha umbali kuna jengo jeupe, kuna meza, viti, kuna ua, kuna matawi na miti ya minazi kuna sakafu ya rangi nyeupe

Watu watatu, wawili wa kike waliovalia sare nyekundu na nyeusi. Mwanaume aliyevalia suti na tai, bendera nne za taifa la Kenya. Kuna kipaza sauti, bibilia.

Hapa ni barabarani. Kuna gari aina ya lori, tuktuk la samawati, kivukio kilichopakwa rangi. Watu wanaotembea wakiwa wamebeba mizigo kwenye mikono, mwengine kwenye kichwa akiwa amevalia rinda jekundu, kuna mnara wa taa, miti.

Kuna jengo jeupe watu, mizungu na kofia na vitabu, sakafu, na mchoro ukutani, nyumba zilizoekezwa mapaa ya makuti na miti.

Huu ni uwanja wa michezo. Wakimbiaji wanashindana, kuna nyasi, watu waliovalia nguo nyekundu na kofia nyeupe, vipaza sauti, mtoto aliyesimama kwenye ukuta mweupe, mashabiki walioketi kushangilia na kushuhudia mashindano haya.

Picha hili ni ya Rais wa taifa la Kenya mweshimiwa William Samoei Ruto akiwasalimia majani waliovalia sare zao rasmi zenye rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi wakiwa na nyuso ya tabasamu. Kuna wale wamevalia miwani. Kuna miti.

Wachezaji wa voleboli ambao wamevalia rasmi sare zao nyekundu, kijani kibichi, samawati. Kuna viti, kuna watu, kuna neti na maandishi ya EXIT , viatu.

Kuna banda lenye mabati mekundu, miti iliyopakwa rangi nyeupe na nyeusi, kuna sahihi maadishi ya rangi ya samawati na nyeupe, kuna miti, kuna mchanga wa bahari na mawingu meupe, kuna maji.

Hapa ni bustani, kuna barabara, kuna gari aina ya tuktuk yenye rangi ya njano na nyeusi, maandishi, Jacaranda Indian Ocean Beach Resort, nyasi, maua, miti, ukuta wa mawe uliopakwa rangi nyeupe.

Sanamu na mchongo wa pembe za ndovo, miti, mawingu, nguzo nyaya za stima, biwi la taka, gari, majengo, lami, pikipiki.

Hapa ni pwani kuna mchanga, majengo yaliyoezekwa kwa paa za makuti, kuna vibanda, kuna viti vya samawati na vile vyeupe, kuna nyasi, mawingu, miti.

Barabara mbili, kuna miti, kuna maji, kuna magari, kuna mawingu ya rangi ya samawati na nyeupe, kuna nyumba, milima.

Hapa ni baharini. Kuna maji, kuna miti nafasi majani. Watu wawili, mmoja kasimama juu ya merikebu, amevalia shati nyeupe, suruali rangi ya samawati, kijiti mkononi. Mwingine kaketi kavalia rinda lenye madoadoadoa na kofia kichwani.

Watu wanaotembea kwa safu, sako kwa bako, wakiwa wamevalia kofia, kanzu, wengine miwani. Kuna wale waliobeba mikoba, kuna majengo yaliyopakwa rangi ya njano, krimi, kuna barabara ya lami, miti, nyaya za stima.

Rais wa taifa la Kenya, William Samoei Ruto, akiwa amevalia suti, shati nyeupe na tai ya njano, pamoja na Jaji Mkuu wa mahakama ya Kenya, amevalia sare zake rasmi. Kuna kipaza sauti, watu walioketi nyuma yao, kuna bendera ya Kenya.

Hiki ni kituo cha Huduma Kenya, pale ambapo kuna binti ameketi, tarakilishi mbele yake, mzee aliyevalia kofia nyeupe, koti, shati jeupe.

Hapa kuna feri mbili zinazotumika usafiri na kuvuka ng'ambo wa pili ya bahari, kuna watu magari, maji, majengo minara ya ya mawasiliano na stima mawingu ya rangi ya kijivu.

Hawa ni waislamu wanaokusanyika katika uwanja huu kuswali, wakiwa wameketi kwenye mikeka. Kuna yule aliyesimama akihutubia, wamevalia kanzu zao, kofia. Kuna mahema meupe na tandarua nyeusi, viatu, miti.

Hapa ni katika ufuo wa bahari kuna mchanga, kuna miti, kuna maua, kibanda chenye maandishi Mkoko Sunset, yaliyoandikwa katika wino mwekundu, njano na kijani kibichi.

Hili ni jahazi lililo na maandishi Holiday Vuvuzela likiwa linabeba watu waliovalia nguo zenye rangi tofauti, rangi nyeusi, samawati, nyekundu, kuna maji rangi ya kahawia, kuna merikebu zingine.

Haya ni magari yanayotumika katika usafiri. Moja lina namba ya usajili KBG293E, limechorwa vibonzo, maandishi CREEK. Barabara ya lami, miti, majengo, nyayo ya stima na vibanda.

Barabara mbili za lami zilizichorwa na rangi nyeupe, katikati imegawanywa na ukuta na milingoti ya stima, nyasi, gari jengo lenye madirisha mawili, mawingu rangi yake ya samawati.

Huo ni uwanja wa ndege ya abiria. Watu watatu wanaotembea kuelekea kuabiri mmoja amevalia nguo nyweusi, mwengine mkoba mgongoni. Kuna magari, miti, mawingu, mchanga na kokoto.

Watu wanashuka kutoka kwenye ndege na mikoba zao mikononi, pale kando kuna tractor na dereva wake na gari ndogo na uwanja wa nyasi kijani kibichi, kuna dirisha na kuna sakafu yenye rangi ya kahawia.

Huu ni ufuo wa bahari, kuna mchanga, mawe, maji, katika upeo wake kuna jua linalochomoza, mawingu ya rangi ya kijivu.

Hapa ni kwenye kiwanda, kuna barabara ya lami na kijistari cha njano, kuna ngazi, gari aina ya trela, ilio na magurudumu kumi na manne rangi yake samawati, kuna paa ya rangi ya hudhurungi.

Nje ya uwanja wa ndege na maandishi Kenya Airways Welcomes You To Mombasa, kuna watu waliyosimama na gari jeupe. Kuna saa na nyasi, kuna mimea ya kijani kibichi na kuna lami.

Hapa ni kanisani, SEVENTH DAY ADVENTIST CHURCH KIZINGO, kuna ua lililojengwa kupitia nguzo zilizokorogwa kwa simiti, kuna vyuma ambavyo vimezunguka, kuna miti, kuna jengo na kanisa.

Hapa ni pwani wa bahari. Kuna miti, kijani kibichi, kuna mawingu yenye rangi ya samawati nyeupe, kuna mlingoti uliofungwa neti ya kuchezea mpira wa voliboli, pia kuna shimo kwenye sakafu wa mchanga huu wa baharini.

Viti, watu wameketi wamevalia nguo nyeusi, shati jeupe, viatu. Aliyesimama ana nguo rangi ya krimi, bango jekundu lenye maandishi meupe, taa, madirisha, tarakilishi.

Hili ni reli la gari la moshi lililopakwa rangi ya samawati, nyekundu, nyeupe na taa. Linavuta mabehewa kadhaa, kuna watu waliosimama pembeni, nyasi, kokoto, mawingu rangi kijivu, samawati na nyeupe.

Kuna meli kwenye bahari, mawingu meupe mengine rangi ya samawati, miti ya minazi, kichaka chenye majani mabichi, nyasi, nyumba ilioekezwa na makuti kuta yake nyeupe. Kuna kibanda chenye paa nyeupe.

Hapa kuna shimo, mawe, milango, madirisha, mnara mrefu, jengo lenye umbo la mviringo lenye ghorofa tatu. Juu kuna roshani, mawingu.

Hapa ni katika bandari. Kuna feri mbili zilizopakwa rangi ya samawati, moja ikiwa na paa nyeupe. Kuna nyaya za umeme. Kuna maji iliyo rangi ya samawati. Kuna watu ambao wakona baiskeli wanapanda kwenye.

Hili ni jengo la kanisa, juu yake misalaba mitatu. Kuna miti, madirisha, mlango, ukuta wa mawe uliopakwa rangi nyeupe, magari, watu waliosimama, barabara, maua.

Watu waliosimama, wengine wameketi wenye sare zao nyeupe. Maandishi kwa bango jeupe Huduma KENYA INFORMATION DESK. Kuna madirisha, kuna kuta zilizopakwa rangi nyeupe.

Hiki ni kituo cha usafiri wa pikipiki almaarufu bodaboda, waendeshaji wakiwa wamezikalia. Baadhi yao wana kofia kichwani, nyuma yao, bango la rangi ya samawati na maandishi meusi, kibanda, majengo, nyaya za stima, na miti.

Huu ni msikiti uliopakwa rangi ya kijani na nyeupe na madirisha. Kuna mawingu meupe yenye rangi ya kijivu. Watu waliovalia kanzu nyeupe na kofia. Wamama wamevalia buibui nyeusi.

Hili ni kusanyiko la waislamu, wamevalia kanzu zao, kofia, wameshujudu wakiwa tayari kuswali. Kuna mikeka, viatu, nyasi, hema, majengo, miti, mawingu.

Hapa ni barabarani. Kuna lori jeupe, aina yake Isuzu, namba ya usajili KDY 270 A. Ndani mwake kuna dereva. Juu yake maandishi Simpet .

Huu ni msikiti uliojengwa katika ukingo wa bahari. Kuta zake zimepakwa rangi ya cream na nyeupe, kuna milango, madirisha, mawingu ya samawati, kuna nyasi, kuna miti.

Hapa kuna maandishi yanayosema, "Diamonds Leisure Golf Club, Diani, Kenya, Plastic waste, Glass waste," viti viwili vya mbao, meza, watu watatu waliovalia sare nyekundu, kuna miti.

Hiki ni kituo cha kutoa huduma za serikali nchini Kenya. Kuna maaandishi kwenye ukuta, "Huduma Center J.P.O Nairobi Entry, Kuingia." Watu walioketi mmoja amevalia buibui rangi ya samawati huku ameinamisha kichwa. Aliye kando yake amevalia miwani shati nyeupe long'i nyeusi. Waliopanga foleni kuna yule mwenye begi kwenye mgongo.

Jengo hili limejengwa kwa mawe, likapakwa rangi nyeupe na krimi. Juu yake kuna mnara, madirisha, milango, miti, mawingu meupe na samawati, nyasi, gari, ukuta kwa mawe.

Watu waliosimama kuna yule aliyevalia koti nyeusi, shati jeupe, na tai bibilia mkononi, kipaza sauti, bendera, mama aliyevalia nguo nyeupe, miwani na yule aliyevalia nguo nyeusi na kamba nyekundu.

Hili ni jengo lenye orofa mbili lililosinamishwa kupitia nguzo kadha. Kuna malango, madirisha, paa. Kuta zake zimepakwa rangi nyeupe na krimi. Mawingu ya samawati na meupe. Kuna miti, kuna sakafu ya mawe.

Mtu aliyesimama amevalia kofia. Shingoni ana ushanga. Amejitanda shuka nyekundu na rangi ya samawati. Mkononi ana kijiti na bangili, viatu miguuni mwake, mchanga wa ufuo wa bahari na mawingu.

Gari jeupe, msikiti uliopakwa rangi ya kijani kibichi, samawati, nyeupe. Kuna lami, kuna gari, mtu anatembea akiwa amevalia kofia nyeupe, kuna mwavuli, kuna miti, kuna bango.

Huyu ni jaji mkuu wa taifa la Kenya. Katika mkono wake wa kulia ameinua Biblia, mbele yake kuna kipaza sauti. Amevalia nguo rasmi za kazi zenye rangi nyeupe, nyeusi na nyekundu. Nyuma yake kuna bendera ya Kenya.

Hapa ni katika huduma centa. Kuna maandishi kwenye ukuta, "Transforming Public Service Delivery Birth and Death Certificate." Kuna mtu aliyesimama amevalia koti la samawati, shati jeupe, tai, pete kwenye kidole, miwani. Walioketi wamevaa shati nyekundu, longi nyeusi.

Huu ni ufuo wa bahari, na mchanga, kivuli cha mtu. Nyumba zilizojengwa na kuezekwa kupitia makuti. Kuna miti ya kijani kibichi na mimea mingine.

Hapa ni msikitini, watu wamekuja kuswali na yule aliyeshujudu akiwa amevalia kanzu nyeusi, mwengine kaketi kavalia nyeupe, saa kutani, madirisha, milango, kuna mkeka.

Hili ni jengo la msikiti, imepakwa rangi nyeupe. Madirisha, maandishi ya kijani Masjid Konzi, mawingu meupe na kijivu, mwavuli wa rangi nyekundu.

Bango la mwanamke aliyeshika upanga na kengele mkononi yenye maandishi Republic of kenya, Judicial Service Commission, internship and attachment policy for the Judiciary , May 23 2023 .

Hapa kuna mchanga. Mtu aliyepiga magoti akamvalia shati nyeusi wameshika gurudumu la gari mkononi. Kuna jengo lenye ghorofa mbili bado halijakamilika. Juu limmezekwa kwa mabati na miti na nyasi na mawingu.

Maji, ufuo wa bahari, mchanga, watu, kuta, jengo, paa, miti, mawingu na nyayo za miguu.

Huu ni mskiti wa kuswali, mbele yake kuna watu watatu waliosimama, mmoja akiwa amevalia shati nyeupe, mwengine kofia na shati ya samawati, kuna mmoja anatembea kuingia ndani ya mskiti, kuna mawingu, kuna ukuta uliopakwa rangi nyeupe.

Hapa ni msikiti, watu wamevalia kanzu, wamevalia shati nyeupe. Kuna mkeka wa rangi ya kijani kibichi, kuta zake zina rangi nyeupe na rangi ya kawahia, kuna lango la kuingilia.

Viti vya kupumzikia nyeupe. Kuna majengo yaliyoezekwa kwa makuti, kupakwa rangi nyeupe na nyasi na meza. Kuna viti, kuna ukuta mweupe, madirisha.

Mataa inayopeana ishara mbalimbali kwa magari, tuktuku, lori, watu, lami, msikiti mweupe jengo la rangi ya kijivu, nguzo na nyaya za stima.

Wanaume wanne wakivuruma rukwama hawajavalia shati kaptula zao rangi tofauti samawati njano na nyeusi, gari la kijani kibichi majengo yalopakwa rangi nyeupe nyaya za stima, barabara, tuk tuk.

Hili ni duka linalopatikana kando ya barabara, linauza bidhaa kadha wa kadha kama vile mkeka, sinia, vikapu, viti, meza, kuna miti, kuna gari

Hapa ni madarasa pale ambapo watoto wa kislamu hufundishwa somo la dini. Wengine wamevaa buibui, wengine kanzu na kofia wameketi kwenye dawati za kijani kibichi kuna ubao mweusi na maandishi ya kiarabu. Mwalimu amesimama mbele yao akiwa amevalia kanzu ya kijani na kofia.

Mchanga wa rangi ya kahawia, mawe, miti, ukuta uliojengwa kwa mawe, majumba meupe, mnara wa mawasiliaono, 𝑚𝑖𝑡𝑖, kuna 𝑛𝑦𝑎𝑠𝑖, kuna maji.

Huu ni ukumbi wa kanisa. Kuna viti, watu walioketi, runinga mbili zilizotundikwa kwenye ukuta, madirisha, taa zinazoning'inia, ala za muziki, mchoro wa nyayo, miguu za mtu na maandishi, "In his steps, Head, Heart, Hands, Be like Christ."

Hili ni jengo lililopakwa rangi nyeupe, juu yake kuna bendera, kuna miti, maua, malango mawili moja jeupe lingine jeusi. Mtu aliyeketi kwenye ukuta wa mawe, amevalia kofia, shati nyeupe na long'i nyeusi.

Mkusanyiko wa watu, kuna mama aliyesimama ameshika mkoba kwenye mkono wake amejitanda kwa leso. Kuna afisa wa polisi aliyevalia sare zake rasmi, watu walioketi, mama aliyejifunga kitambaa kwenye kichwa na barakoa, hema jeupe na miti, nyasi.

Hapa ni bandarini, kuna maji rangi ya samawati, feri mbili za kuabiria watu na zimebeba magari. Kuna miti, mawingu na majengo. Maandishi, "EPL IS HERE! DON'T BE A WIFT."

Hili ni jengo la kanisa, kuna waumini waloketi ndani mwake kwenye viti rangi ya creamy , mbele kuna bango lenye maandishi, "Abundant Grace". Juu kuna taa na paa lenye mviringo.

Hapa ni katika ufuo wa bahari kuna maji, mawingu, merikebu, miti, maua, kibanda cha makuti, meza, viti, mtu aliyeketi.

Hawa ni watu wakiwa wameinua mabango ya rangi ya samawati na mchoro wa mikono imeinua mianga ya moto, maandishi PNU kazi iendelee, wamevalia kofia na shati nyeupe, nyeusi

Wachezaji wa mpira waliovalia sare ya manjano, viatu vya kijani kibichi na soksi manjano, jezi nyekundu, suruali nyeusi, soksi yenye mistari miekundu na myeusi. Nyasi, shabiki, mawingu yenye rangi ya samawati na nyeupe, kuna miti.

Hawa ni waislamu walioketi kwenye mkeka kuswali wakiwa wameinua mikono yao juu. Wengine wamevalia kanzu nyeupe, kofia, kuna hema na gari, kuna miti.

Cheti hiki ni cheti rasmi cha uthibitisho wa mzaliwa wa Kenya yenye maandishi, "Republic of Kenya Certificate of Birth, Birth in the Embu West, District in the Eastern, Embu Hospital, Female," na sahihi ya yule mkurugenzi mkuu wa usajili wa watu waliozaliwa.

Humu ni kanisani, waumini walioketi na yule aliyesimama. Kuna viti vya mbao, meza nyekundu, alama ya msalaba, taa kwenye viango, madirisha ya vioo.

Barabara mbili zilizogawanywa katikati, kuna maji, nyasi, maua, miti, nyumba iliyoezekwa kwa paa samawati, kuna gari.

Huu ni ufuo wa bahari. Kuna watu wawili wanaonekana kwa umbali wakiwa wanatembea. Kuna mashua ndani ya maji, mawingu rangi ya kijivu na meupe, kuna mchanga na miti.

Kuna nyumba iliyojengwa kwa makuti kuta na paa zake, mlango wa mbao, juu yake kuna bati la rangi nyekundu na mlingoti uliofungwa kamba kuanikia nguo. Kuna nyasi na kuna mimea na miti ya kijani kibichi.

Hapa ni bandarini. Haya ni mabehewa yanayotumika kuweka na kusafirisha mizigo katika sehemu tofauti tofauti. Yametengenezwa kwa vyuma yenye mahandishi, "Hamburg Sud Tos-aks."

Huu ni uwanja wa mchezo wa mpira wa mikono wa kina dada wakiwa wamevalia sare za rangi ya samawati na nyeupe, mmoja akiwa ameinua mikono yake juu, mwingine ameshika mpira mweusi mkononi, mashabiki wameketi wakitazama mchezo.

Hapa ni msikitini. Kuna watu walioketi, wengine wamesimama wakiwa wamevalia kanzu nyeupe. Juu ya paa kuna taa zilizorembeshwa, kwenye kuta kuna michoro.

Waislamu wako kwenye uwanja wa nyasi. Wamevalia kanzu, kofia na miti na majengo ya ghorofa yaliyo pakwa rangi nyeupe na creamy .

Hawa ni waumini kanisani wamesimama kwenye ibada. Wamevalia nguo rangi ya samawati, nyeusi, waridi. Kuna simu, kuna viti, kuna meza, madirisha yenye vigae rangi tofauti, kuna paa la mabati na mlango.

Msikiti uliopakwa rangi nyeupe na kijani, krimu na kijivu, nyaya za stima nyeusi, nguzo, paa, madirisha, lango, mawingu ya samawati.

Mtu anatembea, akiwa amevalia shati rangi ya samawati, kwenye mgongo michoro meupe, kofia, mchanga, nyasi, miti, mbuzi weupe kwa weusi, ukuta wa mawe, jengo, milima.

Haya ni majira ya usiku kuna magari aina ya tuktuk ya manjano na nyekundu, dereva akiwa ameketi ndani mwao, watu waliosimama nje kuna mataa iliyowaka, nyaya za stima, majengo ya ghorofa.

Kuna gari aina ya lori liliopakia mzigo likiwa limefunikwa tandarua ya rangi ya samawati, kuna minara mweupe upande wa kushoto, kuta rangi ya kijivu, kuna nguzo na nyaya za umeme na lami iliyochakaa.

Hiki ni kidibwi cha maji ya kuogelea. Kuna majengo matatu yaliyopakwa rangi ya kahawia na nyeupe, paa la makuti, miti, nyasi, viti vitano vya samawati.

Huu ni ufuo wa bahari kuna maji, mchanga, mawingu, miti, viti, merikebu. Mtu aliyesimama ameshika kijiti. Kuna yule amebeba mkoba mwingine ameinama.

Hii ni hafla ya kuhitimu kwa wanafunzi waliosomea sheria na yule aliyebeba Quran, kwenye mkono wake wa kulia akiwa amevalia miwani, kofia wakipasa sauti mbele yake mwingine akiwa amebeba bibilia kwenye mkono wake wa kulia na karatasi nyeupe katika mkono wake wa kushoto. Wengine wakiwa wamepigwa picha kwenye safu.

Hapa ni kanisani. Waumini walioketi kuskiza, kuna wale waliovalia nguo rangi ya kijani kibichi, nyeupe, chungwa, nyeusi, kuna padri, kuna mlango, dirisha, mchongo, taa kwenye kiango, kuna nyaya, kuna paa.

Mikono miwili iliyorembeshwa, kupitia michoro ya wanja, mkono wa kulia kucha zake rangi nyekundu, mkono wa kushoto kucha zake rangi ya dhahabu.

Hapa kuna tima aliyeketi juu ya miti iliyopakwa rangi 𝑛𝑦eupe. Mbele kuna kidimbwi chenye rangi ya samawati. Kwenye upande wa kushoto kuna ukingo na pia kuna mimea ya rangi ya kijani kibichi.

Haya ni mawingu ya rangi tofauti rangi ya chungwa, rangi ya kijivu rangi ya samawati. Unapoangalia upande wa chini kuna bahari ya kijivu.